Daktari wa meno wa jinsia ya kike, akimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu. Daktari huyu amevalia vazi maalumu la kujikinga, anatumia mashine ya kisasa kuhakikisha huduma bora, salama na kwa wakati.

Mtaalamu wa tiba ya meno wa jinsia yakiume akiwa amevalia koti jeupe la kitabibu, anamuelezea mwanafunzi wa shule ya msingi darasani, jinsi ya kutunza meno kwa kutumia mfano wa mdori wa mfano wa keni. Anaeleza kwa upole na umakini, akihamasisha usafi wa kinywa na meno tangu utotoni.

Mtaalamu wa tiba ya meno wa jinsia ya kiume, akiwa amevalia koti safi na vifaa vingine vya kujikinga, akiwa anamhudumia mgonjwa aliyekaa juu ya kiti akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu, anahakikisha huduma bora, salama, na kwa wakati.

Makazi ya watu yamezungukwa na maji na matope kufuatia mafuriko yaliyotokana na mvua huku samani na vitu vya nyumbani vikiwa vimeharibika na kutupwa hoviyo hali hii inaashiria hatari kubwa ya kiafya ya afya mazingira na watu ikiwemo mlipuko wa magonjwa kuambukiza kama kipindupindu na kuhara.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wanapanda miche midogo ardhini. kwenye ardhi yenye unyevu unyevu kuonesha jitihada za kuhifadhi mazingira na kupambana na uharibifu wa asili, wakifanya kampeni za kijamii za upandaji miti na kuounguza athari za mabadiliko ya tabia nchi.

Vyombo vya chuma vya hospitali vimewekwa ndani ya trei vikiwa safi na tayari kwa matumizi. Baadhi ya vifaa vina mipira, mikasi na vifaa vya kushika au kukata. Pia kuna sahani yenye umbo la figo na bakuli la chuma. Hivi vyombo hutumika kwenye matibabu au pasuaji, kwa ajili ya kusaidia madaktari kufanya kazi kwa usafi na usahihi.

Mtaalamu wa afya ya binadamu, akiwa anamuhudumia mgonjwa aliyelala kitandani, kwa kutumia mashine maalumu inayotumika kuangalia ujauzito wa mgonjwa huyo, anafanya hii kazi kwa furaha kubwa, akiwa anahudumia watu kwa wakati sahihi, ili kuwasaidia katika afya zao.

Mtaalamu wa afya akili wa kike amekaa kwa utulivu juu ya kochi la bluu akiandika kwa makini maelezo anayopata kutoka kwa mteja wa kike aliyekaa mbele yake. Hali ya utulivu na faragha inaakisi mazingira salama kusaidia ustawi wa akili na hisia.

Mmama aliyetoka kujifungua ameketi kitandani ndani ya wodi ya wazazi, akimbembeleza mtoto wake mchanga aliyelala kwa utulivu kifuani mwake, pembeni mwanamke mwingine ametoa zawadi ya chandarua cha mbu na nguo laini kwaajili ya mtoto.

Tunda lililoiva aina ya papai, likiwa limekatwa nusu likionyesha mbegu zake za rangi nyeusi. Hutumika kutengeneza dawa za miti shamba, zinavyotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama, pamoja na binadamu hasa maumivu ya tumbo, katika jamii nyingi za kiafrika.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

Mmea wa rangi ya kijani kibichi akiwa na rangi ya zambalau imeota juu ya ardhi hutumika kutengeneza dawa za mitishamba inayo tumika kutibu maradhi mbali mbali kwa njia ya asili ni salama katika mwili wa binadamu hasa katika jamii za kiafrika.

Kopo dogo la kioo likiwa na mfuniko wa kijani na maandishi ''umuravumba'', juu yake ni mfano wa dawa za miti shamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi, zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desituri kwenye tiba asili nyingi.

Vikombe vya chai vya glasi, vikiwa vina chai na mimea ya rangi ya kijani kibichi ndani yake ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi. Zikitokana na mimea asilia kama ilivo desturi kwenye tiba za asili nyingi.

Mwanamke aliyevalia nguo nyeupe akiwa anakagua mmea wa rangi ya kijani kibichi, uliostawi vizuri shambani ambao hutumika kutengeneza dawa za mitishamba, zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu hasa katika jamii za kiafrika.

Mmea mdogo wenye majani ya rangi ya kijani kibichi umestawi vizuri shambani. Mmea huu hutumika kutengeneza dawa za miti shamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama, kwa ajili ya binadamu hasa katika jamii nyingi za kiafrika.

Mmea mchanga uliopandwa kwenye ndoo pembeni ya shamba ni mfano wa mimea inayotumika kutengeneza dawa ya mitishamba, zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu hasa katika jamii nyingi za Afrika.

Tunda aina ya papai liliokomaa vizuri, limekatwa katikati likionyesha sehemu ya ndani yenye mbegu nyeusi na rangi nzuri ya kuvutia. Tunda hili hutumika kutengeneza dawa za miti shamba zinazotibu maradhi mbalimbali, ikiwemo maumivu ya tumbo hasa kwa watoto.

Mmea wa rangi ya kijani kibichi, ukiwa na maua yaliyostawi vizuri ya rangi mbalimbali kama vile nyekundu na nyeupe. Hutumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama, kwa mwili wa binadamu.